Rafu hii ina shati zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, njano, machungwa, nyekundu, kijani zilizokunjwa na kupangwa vyema. Juu kuna bango iliyoandikwa shilingi mia nane.

Fulana zilizopangwa kwenye chuma zina rangi tofauti tofauti, kama vile nyeusi, samawati, nyekundu, machungwa ,njano, zambarau. Juu kuna begi pia zilizopangwa.

Nissan hii yenye nambari KDR 963V ina rangi nyeupe, imefunguliwa, mlango na ina muundo wa kisasa. Gari hili hutumika kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Gari hili lenye rangi ya njano limepakiwa kwenye sakafu nyeupe na juu kuna mviringo. Nyumba hii ina dirisha ambazo hazina pazia. Nje kuna gari nyinginezo.

Mahali hapa kuna gari zilizoegezwa zenye rangi ya kijivu. Chini kuna nyasi, kwa umbali kuna miti na pia watu. Mazingira haya hutumika kukutana na kukusanyika kwa watu ili kupumzika, kuzungumza na kujuliana hali.

Lori hili ndefu lenye rangi ya machungwa, lililoandikwa HVS,limebeba gari ndogo zenye aina na muundo tofauti, za nyeupe, nyekundu, kijani na nyeusi. Mazingira haya yana miti na nyasi zilizochongwa vizuri.

Mahali hapa kumejaa gari nyingi zenye aina tofauti tofauti zilizoegeshwa, kama vile: lori, gari ndogo, rangi nyeupe, nyeusi, kijivu na samawati. Kuna ukuta uliojengwa na mawe kwa umbali.

Gari hili lenye muundo wa kisasa ambalo hujulikana kama Forester lina rangi nyekundu na migurudumu limeegeshwa. Mbele kuna ukuta uliojengwa na mawe. Kando kuna ukuta uliojengwa na chuma na waya juu.

Gari hizi zimepangwa vizuri na ni gari nne. Moja ina rangi ya samawati, ya pili ina rangi nyeusi, ya tatu ina rangi nyeupe na ya nne ina rangi ya kijivu. Nyuma kuna miti ambazo zinaonekana. Chini kuna nyasi.

Gari hii aina ya Nissan ni yenye rangi nyeupe. Ina dirisha na migurudumu. Gari hili hubeba abiria kumi na nne. Gari hili sana sana hutumika katika hali ya kusafirisha watu kutoka eneo moja hadi lingine.

Chumba hiki cha maonyesho ya magari, lina aina tofauti ya magari yenye muundo tofauti tofauti na wa kisasa. Gari lililo mbele limeandikwa nambari 22 Rawa Auto lenye rangi nyeusi.

Watu watatu wako kwenye chumba kilicho na magari yenye miundo na aina tofauti tofauti mwanadada amamshika mwenzake aliyevalia longi nyeusi ambapo kuna mtu aliyevalia suti ameshika simu mkononi akiwaonyesha kitu.

Gari hili ni lililo na muundo wa kitambo. Limepakwa rangi ya kijani na lina migurudumu. Kwa umbali, kuna ukuta mwenye rangi nyeupe na nyekundu na kuna majani yaliyopandwa.

Gari hili lenye rangi nyeusi limeegeshwa kando ya ukuta na lango. Nyuma kuna miti yenye rangi ya kijani, chini kuna manyasi na kokoto.

Soko hili lina aina mbalimbali ya vyakula, kama vile mboga, matunda ndizi. Kuna karatasi zilizofungwa juu kwenye mbao. Kuna mtu aliyevalia kofia na koti anafanya ununuzi.

Kipanda hiki kina aina tofouti tofouti vya chakula Kama vile ndizi mbichi zenye rangi za kijani zilizo kwenye ndoo gunia ilio chini yenye rangi ya samawati vitunguu na viazi vitamu.

Kibanda hiki kilichojengwa na mbao na gunia kina aina tofauti tofauti ya viatu ambavyo vimefungwa na kamba vyenye rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kuna kijani. Kuna kofia pia. Chini ndoo yenye rangi nyekundu na nyeupe inaonekana.

Soko hii ilio na matope mengi ina maji na aina mbalimbali ya vyakula wamama wamesimama na wengine kuketi, mama mmoja amefunga leso ya maua akiwa amevalia sweta na kitambaa kichwani akimtazama mwenzake ambaye ameketi chini.

Soko hii ina aina mbalimbali ya vyakula. Kuna nyanya, viazi, vitunguu, karati zilizowekwa kwenye gunia, kitunguu saumu iliyowekwa kwenye kikapu, kuna ndizi ya kupika, mboga, kuna mama aliyekaa chini na kuvalia nguo ya samawati.

Soko hii ina aina mbalimbali ya mboga na matunda. Kuna ndizi, kuna nyanya, karoti, mahindi, viazi na pilipili hoho. Kuna watu ambao wananunua.

Soko hii ina aina mbalimbali ya matunda. Kuna mananasi yaliyopangwa juu kwenye mbao, ndizi zilizofungwa, machungwa maembe, tikiti maji iliyokatwa. Kando kuna mtu amesimama aliyevalia koti yenye rangi ya kijani.

Kuna aina mbalimbali ya vyombo vinavyotumika jikoni. Kuna visu vilivyopangwa kwenye ndoo, vilivyo samawati, kijani, na njano. Kuna vikombe vyenye rangi ya waridi. Kuna glesi za kukunywa chai na maji. Kuna chupa za chai zenye rangi tofauti tofauti. Kwa umbali kuna sufuria, kuna ndoo, kuna beseni.

Soko hii iliyopambwa vizuri kwenye ukuta ina aina mbalimbali ya viungo vilivyowekwa ndani ya ndoo. Viungo hivi vina rangi mbalimbali kam vile nyekundu, ya machungwa, njano na kahawia. Kando kuna watu waliosimama.

Soko hii ina aina mbalimbali ya vyakula. Watu wawili wanatembea, wawili wamekalia mawe wakitazama kwenye kibanda. Mmoja amevalia shati ya njano na kofia yekundu.

Maua yako na rangi tofauti: njano, zambarau, waridi. Katikati kuna karatasi nyeupe. Kando kuna ndoo yenye rangi ya kijani ambayo iko na maji na kutoboka katika shimo yenye shape la pembe tatu.

Soko hii ina aina mbalimbali ya vyakula. Kuna viazi vilivyopangwa kwenye kasuku na ndoo, pilipili hoho, tango, njegere, karati, vitunguu, nyanya.

Nyumba hii iliyo ndefu na madirisha mengi, ina chuma juu zilizojengwa, hujulikana kama buster . Kando kuna miti. Sehemu hii hupatikana katika jiji.

Mazingira haya yana nyasi zilizokauka na kichaka. Kuna nyumba ya mabati iliyojengwa karibu na barabara. Kwa umbali ni jengo ni ya ghorofa na kuna miti iliyopandwa kwa njia ya mpangilio.

Nyumba mbili za gorofa moja iliyopakwa rangi ya kijani nyingine imeandikwa north krest view iliyo na roshani milango na dirisha kando kuna nyumba na viwanda vya mabati kwa umbali kuna tenki yenye rangi ya samawati.

Ukuta umejengwa na mawe na lango umezingira nyumba mbili zilizo jengwa kwa muundo unao fanana. Zina mabati zenye rangi ya kahawia na miti inayo izingira.

Nyumba hii ya ghorofa ina madirisha mengi. Imepakwa rangi ya samawia na nyeupe. Kando ina roshani nyingi, juu imeandikwa jina Highway Heights .

Mzingira haya yana ukuta uliojawa na majani na kuna bango lililoandikwa summer court Limited . Kuna rango lenye rangi nyeusi. Kuna nyumba ya ghorofa iliyo na dirisha na nje kuna mti mrefu.

Lango hili lenye rangi nyeusi lina waya zilizokunjwa. Kuna karatasi nyeupe iliyoandikwa kwa hati ya mkono kwamba kuna nyumba zilizo na nyumba za kulala mbili na pia imeandikwa nambari ambayo mteja anaweza piga ili kupata.

Nyumba hizi za ghorofa zimejengwa kwa muundo mmoja. Zina roshani nyingi na madirisha mengi, na ziko na rangi aina tofauti tofauti, kama vile, kijivu, nyeupe, kahawia.

Nyumba hii iliyojengwa kwa muundo wa kisasa na mawe ya kahawia. Mabati yenye rangi nyekundu ina dirisha nne, tatu zina pazia nyeupe. Nje veranda ni safi na nyasi zimechong'wa vyema.

Nyumba inaonekana kuwa kati, iliyo na rangi ya samawati na nyeupe, iko na dirisha tatu, mlango ambao umefunguka. Imechorwa kikombe. Kiwanjani mna changarawe na kivuli chake kinaonekana.

Chuma hii iliyo ndefu ina bano iliyoandikwa jina Naivas. Hii ni duka kuu ambayo inapatikana nchini Kenya, sana sana katika mijini. Kando kuna nyumba iliyo ya ghorofa na vioo.

Duka hili kuu lina aina mbalimbali za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Mahali hapa kuna matunda aina mbalimbali kama vile tikitimaji, parachichi na ndizi. Kwa umbali, kuna mboga zinazoonekana. Duka kuu hupatikana sanasana katika sehemu ya jijini.

Sehemu hii ilio rafu ilopangwa dawa ya meno na miswaki aina ya Colgate hupatikana kwenye duka kuu ni muhimu kunuanua ili kupika meno miswaki na kuimarisha afya yakoya meno.

Duka hili kuu lina aina mbalimbali ya bidhaa kama vile mkate, keki, asali, na kwa umbali kuna matunda yaliyopangwa. Pia kuna watu waliosimama, kuna mmoja aliyevalia korti ya rangi ya machungwa, barakoa na kofia kichwani.

Chumba hiki cha ghorofa kina maduka aina mbalimbali. Kuna duka kuu, kuna duka la viatu, suka la macho na duka la urembo. Chini kuna gari aina tofauti tofauti na zenye rangi tofauti kama vile nyeupe na samawati. Kuna watu waliosimama.

Rafu hizi zilizo ndefu kwenye duka kuu zimepangwa aina mbali mbali ya soda ya aina ya fanta ambayo ni nyeusi, ya machungwa, sharubati ambayo ni ya afia, na maji.